Zao la biashara aina ya mihogo ikiwa katika mazingira ya shamba ila tayari imekwisha vunwa na kupakiwa kwenye vifuko midogomidogo kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa sokoni.

Mkulima wa jinsia ya kiume kwa majivuno makubwa kasimama pembezoni mwa shamba huku ameegemea zao aina ya kabichi atakalotumia kwa matumizi binafsi na biashara.

Katika banda kubwa na la kisasa, ng'ombe wakubwa kwa wadogo mbalimbali, wamesimamishwa katika banda hili. Hawa ng'ombe hutegemewa na viwanda kwa ajili ya malighafi, kama nyama na maziwa.